Katika eneo la wazi kuna magari na pikipiki zimeegeshwa pamoja na watu waliosimama hapo. Pembeni yake kuna jengo ambalo lina bango kubwa lililoandikwa "ATM", hii inaashiria upatikanaji wa utoaji wa hela kupitia ATM.

Katika eneo la wazi kuna pikipiki ambazo zimeegeshwa huku pembeni yake kukiwa na jengo, ambalo limebandikwa mabango ya ATM. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kifedha kwa kutumia "ATM".

Ndani ya chumba kuna kifaa maalumu cha kieletroniki cha kutolea fedha yaani "ATM" hii inaashiria utolewaji wa huduma za kifedha yaani ATM.

Tangazo moja la kibenki linamwonyesha mwanamke mmoja ambaye amesimama kwenye "ATM" anaendelea kutoa hela zake, hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Ndani ya jengo maalumu la benki kuna mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia fedha mkononi mwake, anaendelea kuhudumia wateja ambao wapo dirishani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Katika eneo la wazi kuna magari wawili yameegeshwa, huku mbele yake kukiwa kunaonekana jengo la kampuni ya benki; hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Wahudumu wa benki wakiwamo wanawake wawili pamoja na wanaume wawili wamesimama katika bango kubwa, huku wakiwa wameshikilia mabango madogo madogo wanatangaza benki yao hii inaashiria utolewaji wa huduma za kibenki.

Ndani ya ofisi kuna wahudumu mbalimbali wa benki ambao wameketi, kila mmoja akiwa na kompyuta mezani kwake. Na wateja wamekaa hapo wanaendelea kuhudumiwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Tangazi moja la kibenki linaonesha wateja wake kuwa wanaweza kununua mahali popote Kwa kutumia kadi ya benki na wanapata kiasi fulani cha fedha kama faida. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Ndani ya jengo linalotoa huduma maalumu za kibenki ameketi mwanamke mmoja akiwa na kompyuta mpakato huku akimuhudumia mwanaume aliyesimama hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kifedha benki.

Wahudumu wa benki wakiwamo wa kike na wa kiume wamesimama, huku wakiwa wameonyesha tabasamu tayari kwa ajili ya kupiga picha. Hii inaashiria utoleaji wa huduma za kibenki.

Katika ukurasa wa simu kuna muamala wa kibenki ambao umefanywa, inaonekana akiba ya hela iliyobakia. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za kibenki.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kufanyia mikutano kuna wahudumu wa benki ambao wamevalia suti, wamesimama tayari kwaajili ya kupiga picha. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Wahudumu wa kampuni ya benki wamevalia tisheti zenye rangi nyekundu pamoja na vitambulisho shingoni mwao. Wameshika makaratasi pamoja na madaftari. Wanaendelea kutoa huduma kwa wateja wanaokutana nao ana kwa ana. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za kibenki.

Tangazo moja la benki lililoandikwa kwa maandishi meupe linawaelekeza wateja wake namna ambavyo benki hiyo inatoa huduma nzuri kwa wateja, hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Tangazo moja la benki limechorwa picha ya kijana wa kike aliyesimama akiwa ameshika hela mkononi mwake. Huku pembeni likiwa na maandishi yaliyoandikwa Usiende mbali benki hapo mtaani. Tupo ulipo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kibenki.

Ndani ya ukumbi wa starehe yaani baa, kuna viti virefu pamoja na watu, ambao wanaendelea kunywa vinywaji mahali humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa pombe, baa.

Katika eneo la wazi kuna jengo zuri na la kupendeza. Katika jengo hilo kumebandikwa mabango yakiwa yanaonyesha wasanii wa muziki pamoja na chupa ya bia. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za baa.

Ndani ya ukumbi wa starehe kuna wanaume pamoja na wanawake wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa waliyosimama wanaendelea kucheza mziki huku wakitumia bia. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya baa.

Mhudumu mmoja wakiume amesimama akiendelea kuhudumia wateja wake huku nyuma yake kukiwa na meza ambayo imepangiliwa bia za aina tofauti tofauti hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa pombe baa.

Ndani ya ukumbi wa starehe kuna wanawake wameketi huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna aina mbalimbali za bia wengine wameshika bia mkononi huku wengine wakiendelea kutumia simu zao. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za baa.

Mhudumu mmoja wa kiume aliyevalia shati nyeupe amesimama huku nyuma yake kukiwa na shelfu za pombe mbalimbali. Anasubiria wateja waje kununua hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa pombe baa.

Ndani ya ukumbi wa ba wameketi wanawake wawili wakiwa wanaendelea kutumia bia pamoja na soda, na mwanamke mmoja anaendelea kuwa hii inaashiria utolewaji wa huduma za baa.

kijana wa kiume ameshika chupa ya bia katika mkono wa kushoto, huku mkono wa kulia akiwa ameshika glasi ya bia ameelewa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa pombe sehemu za baa.

Ndani ya ukumbi mmoja kuna pombe za aina mbalimbali zimepangwa kwenye shelfu. Huku katikati kukiwa na televisheni ambayo inaendelea kuonyesha matukio mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa pombe katika sehemu za baa.

Katika ukumbi mkubwa kuna wanawake na wanaume wameketi huku wengine wakiwa wamesimama wanakunywa vinywaji mbalimbali na kuvuta moshi uliopo katika vifaa maalumu, hii inaashiria upatikaji wa huduma ya kuuza na kununua pombe yaani baa.

Katika eneo la baa, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti huku ameweka kinywaji chake mezani ambacho anaendelea kunywa na pembezoni yake kuna chupa nyingi za vinywaji moto. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za baa.

Ndani ya ukumbi maalumu kuna watu wameketi kuzizunguka meza, juu ya meza hizo kuna vinywaji vya moto yaani bia, hii inaashiria utoalewaji wa huduma za uuzaji na ununuaji wa pombe baa.

Katika ukumbi wa kuegesha magari kuna magari ambayo yameegeshwa huku gari moja likiwa limefunguliwa milango linaangaliwa na mteja tayari kwa ajili ya kulinunua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la maegesho ya magari kuna gari jipya ambalo limeegeshwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Ndani ya ukumbi wa maegesho ya magari, kuna gari moja ambalo limeegeshwa hapo huku likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya kununuliwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika ukumbi wa wazi kuna magari ya aina tofautitofauti yameegeshwa huku gari moja likiwa linaendelea kufanyiwa matenga, hii inaashiria utoalewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la wazi lililozungukwa na mandharini zuri na ya kuvutia, kuna gari ambalo limeegeshwa. Huku likiwa limefunguliwa milango kuonesha sehemu za ndani ya gari hiyo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji magari.

Magari manne mapya yenye rangi nyeupe, yameegeshwa katika eneo la wazi tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji magari.

Katika eneo la wazi kuna gari lenye rangi nyeusi limeegeshwa, na wanaume wawili wanashikana mkono. Huku umoja akiwa ameshika funguo mkononi mwake. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji magari.

Katika eneo la wazi kuna ukumbi mkubwa wa kuegeshea magari, na ndani yake yameegeshwa magari ya aina tofautitofauti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma Ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Magari mawili yenye rangi nyeupe imeegeshwa katika sehemu ya maegesho ya magari, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la wazi kuna gari lenye rangi nyekundu limeegeshwa, huku likiwa limefunguliwa milango kwa ajili ya kuonyesha vizuri jinsi lilivyo ndani; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa magari.

Katika eneo la nje kuna gari ambayo imeegeshwa pembeni ya nyumba. Gari hiyo imefunguliwa milango kwa ajili ya kuonyesha vizuri sehemu za ndani za gari hilo. Hii inaashiria kuwa upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Wanaume wawili wamesimama huku wakiwa wameshikana mikono, na mmoja ameshika ufunguo wa gari, pembeni kuna gari lenye rangi nyeusi ambalo limeegeshwa, hii inaashilia upatikanaji ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na tulivu kuna maegesho ya magari ambapo mengi ya aina tofauti tofauti yameegeshwa hapo tayari kwaajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa Magari.

Katika ukumbi mkubwa, kuna magari ya aina tofautitofauti yameegeshwa kwa ajili ya kuuzwa; magari hayo ni mapya na yana rangi tofautitofauti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la wazi la kuegesha magari kuna magari matatu yenye rangi nyeusi pamoja na lori, yameegeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji magari.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna magari yenye rangi nyeusi ya aina tofautitofauti, yameegeshwa tayari kwa ajili ya kuuzwa na pembeni yake kuna meza ambapo juu kuna kompyuta mpakato. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji magari.

Katika ukumbi mkubwa wa maegesho ya magari kuna magari matatu, mawili yakiwa yenye rangi nyeupe na moja likiwa na rangi nyeusi yameegeshwa tayari kwa ajili kuuzwa hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Magari mawili yenye rangi nyeusi yameegeshwa katika sehemu ya kuegeshea magari ya kuuzwa, hii inashiria utoalewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Gari jipya limeegeshwa nje ya nyumba likiwa limefunguliwa milango pamoja na madirisha, ili kuonyesha sehemu zake za ndani. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu yamezungukwa magari ya aina tofauti tofauti tayari kwa ajili ya kuuzwa hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Katika Eneo la wazi kuna magari mapya ambayo yameegeshwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Ndani ya ukumbi maalum wa kuegesha magari kuna magari ya aina tofautitofauti yameegeshwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe ameshika jagi la maziwa, akiwa anamiminia mteja aliyesimama nje. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya utunzaji na ununuliwaji wa maziwa.

Mwanaume, wanawake na watoto wamesimama katika mstari wakisubiri huduma ya maziwa, muhudumu anaendelea kuhudumia watu waliosimama mbele. Hii inashiria utoaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya duka la kuuzia maziwa kuna kifaa maalumu cha kutiririshia maziwa kilichoandikwa "Milk ATM". Kifaa hiki kina mahali pa kuwekea hela na mahali pa kutiririshia maziwa kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Katika eneo la wazi kuna jengo ambalo lina vibanda vya kuuzia maziwa, katika kibanda moja wapo amesimama mwanaume aliyeshika simu mkononi huku akiwa anasubiri wateja waje kununua maziwa hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Ndani ya nyumba kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kifaa hicho kina sehemu ya kuwekea hela pamoja na sehemu ya kutiririshia maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa, anabonyeza kifaa hicho cha maziwa huku akiwa ameshika bomba la kutiririshia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

katika kibanda cha kuuzia maziwa, kuna wanawake watatu ambao wanahudumiwa humo, mmoja amekwisha hudumiwa tayari na anaondoka wawili wanaendelea kuhudumiwa hapo, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya kibanda cha biashara kuna vifaa maalumu viwili. Kifaa kimoja ni kwa ajili ya kuuzia maziwa na kifaa kingine ni kwa ajili ya kuuzia mafuta ya kupikia. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali zikiwa pamoja na maziwa na mafuta ya kupikia.

Ndani ya kibanda cha biashara kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa na kifaa kingine cha kuuzia mafuta ya kupikia. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Mwanaume mmoja mrefu amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa huku akiwa amekinga glasi katika bomba la kutiririshia maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya chumba kimoja kuna kifaa maalum cha kuuzia maziwa kifaa hicho kimeandikwa "MILK ATM", kimepakwa rangi ya bluu, pamoja na nyeupe na glasi ya maziwa iliyochorwa hapo; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama nje ya duka la kuuzia maziwa huku akionekana kwenye chupa cha kuzaliwa. Mwanamke mmoja amesimama nje ya duka la kuzaliwa maziwa huku akiwa anatoa hela mkononi na mtu aliyeponi anaampatia maziwa yaliyopo kwenye chupa. Hii inaathiria utoriwa nje ya huduma za uzaji na unyonywaji wa maziwa.

Ndani ya duka kuna mwanaume aliyevalia miwani anayeuza maziwa na bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia maziwa kama vile maandazi na keki. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia maziwa na maziwa yenyewe.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za nafaka zinazouzwa pamoja na kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kina sehemu ya kuwekea fedha kisha maziwa yakatiririka katika bomba maalumu. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali dukani.

Ndani ya duka Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelfu, huku kukiwa na kifaa maalumu cha kuuzia maziwa humo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Katika jengo moja kuna kibanda cha kuuzia maziwa na mwanaume mmoja anaonekana katika dirisha akiendelea kupima maziwa ndani ya kibanda hicho. Huku nje akiwa amesimama mwanamke aliyevalia tisheti lenye rangi nyeupe. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Wanaume wawili wamesimama katika kibanda cha kuuzia maziwa, na wanaendelea kuudumiwa maziwa hapo, ambapo juu ya meza kuna maziwa yaliyopimwa kwenye jagi, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama nje ya kibanda cha biashara kibamda hicho kina bidhaa kama vile maziwa, chai ya maziwa chipsi pamoja na bidhaa nyingi. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa.

Ndani ya nyumba kimewekwa kifaa maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, kifaa hicho kimepakwa rangi ya bluu, pamoja na nyeupe, huku kikiwa na mchoro wa ng'ombe wa maziwa anayekula malisho, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya duka kubwa kuna maziwa ambayo yamewekwa kwenye chupa na kupangwa kwenye shelfu vizuri na mwanamke mmoja anachukua chupa mojawapo ya maziwa, aliyokwisha kuinunua tayari kwenda kutumia nyumbani, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa dukani.

Ndani ya chumba kimoja kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimechorwa picha ya mtoto akinywa maziwa pamoja na picha ya ng'ombe wa maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa maziwa.

Wanawake na wanaume wamesimama huku wakiwa wameshikilia vifungashio katika kibanda cha kuwauzia maziwa, hii inaashiria utoaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kibanda cha kuuzia maziwa, kibanda hicho kimefunguliwa tayari kwaajili ya kutoa huduma kwa wanunuzi wa maziwa , hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa maziwa.

Ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa wameketi wanaume watu wazima pamoja na vijana. Huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia vikombe vya maziwa wanakunywa wakiendelea kula vyakula vilivyopo mezani. Hii inaashiria utoleaji wa huduma ya uuzaji na unywaji wa maziwa.

Kifaa cha kuuzia maziwa kimo ndani ya lori kimetoka kununuliwa na mwanaume mmoja amesimama humo, kwa ajili ya kufungua na kukishusha nyumbani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia yupo ndani ya duka la kuuzia maziwa anafanya usafi dukani humo, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Nje ya duka la kuuzia maziwa kuna kifaa maalum cha uuzaji wa maziwa ambacho kinatumia umeme kimewekwa ili wateja wanapokuja waweze kupatiwa huduma kupitia kifaa hicho, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la nje ya nyumba kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimewekwa ili kuwapatia wateja huduma. Hii inaashiria utolewaji huduma ya ununuwaji na uuzaji maziwa.

Nje ya kibanda cha kuuzia maziwa kuna ufagio wa kufanyia usafi ndani humo, na mwanaume mmoja anaingia tayari kwa ajili ya kwenda kununua maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati jeupe amesimama ndani ya duka la kuuzia maziwa, anasubiria wateja waje ili awahidumie. Hii inaashiria utoaji wa hudumaji wa uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyesuka nywele ndefu na kuvalia koti lenye rangi nyeusi, amesimama akiwa anabonyeza kifaa cha kuuzia maziwa, huku kwenye bomba la kutimulishia maziwa, ameweka chupa. Hii inaashiria uzoefu katika huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kilichoandikwa "Milky ATM", kipo ndani ya chumba ambapo kina mahali pa kuwekea hela pamoja na mahali pa kutiririshia maziwa kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uzaji wa maziwa kwa watu.

Katika eneo la wazi kuna wanaume wawili ambao wamesimama huku pembeni yao kukiwa na kibanda cha huduma ya ununuaji wa maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji wa maziwa.

Katika kibanda cha kufanyia biashara kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa na bidhaa ambazo zimetengenezwa kwa kutumia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali dukani.

Nje ya kibanda cha biashara, kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimewekwa, ili mteja anapokuja aweze kuweka hela kwenye sehemu maalumu na kukinga kifaa cha kuwekea maziwa katika bomba lililopo hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Wanaume aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu na kofia. Amesimama pembeni ya vifaa maalumu cha kuuzia maziwa anafungua kifaa hicho. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Wanaume watatu waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti wapo ndani ya duka wanaingiza kifaa kipya cha kuuzia maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa.

Mwanamke mmoja anaelekea katika sehemu ya kununulia maziwa huku akiwa ameshika vifungashio mkononi mwake. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi lenye mandhari safi kuna kibanda cha kuuzia maziwa. Ndani ya kibanda hicho kuna ndoo ya maziwa pamoja na glasi. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Kibanda maalumu cha kuzuia maziwa kilichopakwa rangi ya bluu pamoja na rangi nyeupe. Huku pembeni kikiwa kimechorwa picha ya ng'ombe kwa maziwa kimefunguliwa kwa ajili ya kuruhusu wateja kuja kununua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa kibandani hapo.

Wanaume watatu wamesimama nje ya kibanda cha kuuzia maziwa, huku wanaume wawili wakiwa wanawahudumia; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna magari mawili yameegeshwa, na pembeni yake kuna duka la kuuzia maziwa. Ambapo mwanamke mmoja ameketi akiendelea kuuza, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama nje ya kibanda cha kuuzia maziwa anasubiri wateja wafike hapo ili aweze kuwahudumia. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya duka kuna bidhaa za aina mbalimbali zimepangiliwa ikiwemo vinywaji na bidhaa nyinginezo. Vilevile kuna kifaa cha kuzia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaaji wa bidhaa mbalimbali dukani.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe, amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa, huku akiwa amekinga maziwa katika kifaa hicho. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Ndani ya kibanda cha kufanyia biashara kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyingine zikiwa zimepangiliwa vizuri hapo chini, pembeni kuna kifaa cha kuuzia maziwa; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali dukani.

Ndani ya chumba kuna kifaa maalum cha kuuzia maziwa, kifaa hicho kina sehemu ya bomba la kutiririshia maziwa pamoja na mahali pa kuweka hela. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Ndani ya chumba kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, ambapo kuna mahali pa kuwekea hela na, sehemu ya kutiririshia maziwa. Ambapo maziwa hutoka kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Katika kibanda kimoja cha kuuzia maziwa, kuna mwanamke mmoja amesimama akiwa anaendelea kupewa huduma. Kibanda hicho katika sehemu ya mlango kimeandikwa maziwa freshi kwa bei poa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika sehemu ya kuegesha magari yaani stendi kuna kifaa kipya cha kuuzia maziwa ambacho kimenunuliwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa nyumbani ili kifanyiwe biashara. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Wanaume wawili wamesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa, huku mwanamume mmoja akiwa anaendelea kukinga maziwa yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika kibanda kimoja cha kuuzia maziwa kuna mwananume ambae amesimama dirishani, akinunua maziwa kutoka kwa muuzaji aliepo ndani ya kibanda hiko, hii inaashiria utoaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa maziwa.

Katika jengo kubwa kuna kibanda cha kufanyia biashara, kibanda hicho kimewekwa mabango mengi ambayo yanaonyesha mahali hapo panauzwa maziwa. Hii inaashiri upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa, anafungua mahali pa kutiririshia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi wameketi watu wawili, huku pembeni kukiwa na kibanda cha kuuzia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Ndani ya kibanda maalum cha kuuzia maziwa mwanamke mmoja amesimama huku akiendelea kumimina maziwa kwenye chupa ya mteja aliyekuja kununua maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja amesimama nje ya kibanda cha kuuzia maziwa, amesubiri wateja waje hapo kwa ajili ya kununua maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Wanaume na wanawake wamepanga foleni kwenye kibanda cha kuuzia maziwa na mwanaume mmoja anawahudumia hapo mmojammoja. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kibanda cha kuuzia maziwa ambapo juu ya meza imewekwa ndoo ambayo ina maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika kibanda cha kufanyia biashara kimewekwa kifaa maalumu cha kuuzia maziwa. Kifaa hicho kimefunguliwa mlango na ndani kinaonyesha kikiwa na jokofu la kuhifadhia maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa anasubiri maziwa yake aliyokinga katika bomba yajae hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanafunzi wa kiume aliyevalia sare za shule, yupo ndani ya duka la maziwa anachagua bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa kwa kutumia maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma wa uuzaji na ununuaji maziwa dukani.

Nje ya duka kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kimewekwa, kifaa hicho kinatumia umeme, kwani kuna nyaya ambazo zimeunganishwa kutoka kwenye kifaa hicho hadi kwenye swichi ya umeme. Hii inaashiria upatikanaji ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia mavazi yenye rangi ya pinki anafungua mlango wa duka la kuuzia maziwa, tayari kwa ajili ya kuanza biashara. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Msichana mmoja aliyevalia viatu virefu, amesimama katika kibanda cha kuuzia maziwa huku akiwa ameshika mlango wa kibanda hicho. Anasubiri wateja waje kununua maziwa hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Kibanda maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa ambacho kina sehemu ya kuweka hela, pamoja na sehemu ya kutiririshia maziwa. Imewekwa katika chumba maalumu, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Nje ya kibanda cha duka kuna friji ambalo ni maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji pamoja na ununuaji wa maziwa.

Wanaume wanne wamesimama huku wakiwa wameegemea meza iliyopo dukani hapo na mwanamume mmoja anawauzia bidhaa mbalimbali za maziwa zilizomo dukani, hii inaashiria utolewaji wa huduma za uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa .

Mwanaume mmoja anayeuza maziwa amesimama na mwanamke ambaye amekuja kibandani hapo wanazungumza mazungumzo fulani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya nyumba kuna kifaa cha kuuzia ambacho kimewekwa, kwa ajili ya kupatia huduma wateja. Kifaa hicho kina mchoro wa mwanaume mmoja ambaye anakamua ng’ombe wa maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa ya maziwa.

Katika eneo la wazi lenye mandhari ni safi, kuna kibanda cha kuuzia maziwa na bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia majina. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuwaji wa maziwa.

kifaa cha kuuzia maizwa kimewekwa ndani ya chumba maalumu, kifaa hiki kimechorwa picha ya ng'ombe wa maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa maziwa hapo.

Ndani ya kibanda kimoja kuna viti viwili vyenye rangi ya bluu pamoja na kibanda cha kuuzia maziwa, kimechorwa picha ya mtoto anayekunywa maziwa pamoja na ng'ombe ambaye anakamuliwa maziwa. Hii inaashiria upatikanaji ya huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya jengo kuna kifaa maalum cha kuuza maziwa. Kifaa hicho kimechorwa pita ya mtoto anayekunywa maziwa. Na kifaa hicho kina sehemu ya kuwekea hela pamoja na sehemu ya kutiririshia maziwa ambapo kimewekwa kikombe. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaaji wa maziwa.

Katika eneo la nje ya duka kuna kifaa maalumu cha kuuzia kilichoandikwa"Milk ATM". Kifaa hiki kimechorwa picha ya ng'ombe wa maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya jengo kuna vifaa viwili maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa, vifaa hivyo ni vipya vipo tayari kwa ajili ya kuanza kufanyiwa biashara ya maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika nyumba moja kuna kibanda cha kuuzia maziwa, kibanda hiki kimechorw picha ya ng'ombe wa maziw pamoja na mtoto anayekunywa maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika sehemu ya nje ya nyumba, kuna kibanda cha uuzaji wa maziwa ambacho kimetengenezwa kiteknolojia, kikiwa na sehemu ya kuwekea fedha pamoja na sehemu ya kutiririshia maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Kifaa maalum kilichotengenezwa kwa ajili ya kuzia maziwa kimewekwa ndani ya chumba kimoja ambapo kuna mahali pa kuwekea fedha pamoja na sehemu ya bomba inayotililisha maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa hapo.

Katika eneo la wazi kuna kibanda cha kuuzia maziwa na ndani ya kibanda hicho kuna kifaa maalumu kwajili ya kuuzia maziwa. Kifaa hicho kina maali pa kuwekea hela pamoja na mahali pa kutiririshia maziwa kulingana na hela iliyo wekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti jeusi, amesimama pembeni ya kifaa maalumu cha kuuzia maziwa; mkono mmoja akiwa ameshika kifaa hicho. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika kibanda cha kufanyia biashara kuna mwanamke mmoja amesimama hapo, na kibanda hicho kimebandikwa mabango mbalimbali ambayo yanaonyesha ni sehemu ya kuuzia maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa amesimama pembeni ya kifaa cha kuuzia maziwa, huku akiwa amekinga dumu anasubiri lijazwe maziwa hii inaashiria utoalewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia maziwa, zimepangwa katika mashelfu tayari kwa ajili ya kuuzwa dukani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa madukani.

Ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kimewekwa huku pembeni yake kukiwa na ndoo ya maziwa na juu kuna jagi la kupimia maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uzaaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna vibanda mbalimbali vya kufanyia biashara, na katika kibanda kimoja wapo cha kuuzia maziwa kuna mwanaume amesimama huku akiwa anasubiria wateja kufika hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume mmojaa liyevalia kofia amesimama huku pembeni yake kukiwa na kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, anasubiri wateja waje hapo ili awapatie huduma. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Vifaa viwili maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa vilivyo pakwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe huku kukiwa na mchoro wa ng'ombe wa maziwa vimewekwa katika chupa maalumu, hii ina ashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mtu mmoja yupo katika sehemu ya kuuzia ambapo ameshika jagi la maziwa akiyamimina ndani ya glasi, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji wa maziwa.

Ndani ya nyumba kuna kifaa maalum cha kuuzia maziwa, ambacho kinatumia umeme, kifaa hicho kimechorwa picha ya ng'ombe pamoja na ndoo za maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji maziwa.

Ndani ya kibanda cha kufanyia biashara kuna kifaa cha kuuzia maziwa, ambapo mahala pa kutiririshia maziwa pamewekwa jagi, hii inaashiria utoalewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa wamesimama wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakinunua bidhaa dukani hapo hii inaashiria upatikanaji wa uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo za maziwa.

Katika eneo la wazi kuna wanaume watatu wanaendelea kukifanyia matengenezo kifaa kipya ambacho kimenunuliwa kwaajili ya kuuzia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji ya huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kipo ndani ya duka kifaa hicho kina mchoro wa picha ya mtoto, anayekunywa maziwa pamoja na ng’ombe wa maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka la kuuzia maziwa na bidhaa nyingine, kama vile mayai na maji ya kunywa. Hii inaashiria utiolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa.

Katika eneo la wazi, kuna kibanda cha kuuzia maziwa pamoja na bidhaa nyingine kama vile mayai na mikate. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Ndani ya kibanda cha biashara kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa. Kibanda hicho kimechorwa bango ambalo lina picha ya ng'ombe pamoja na ndoo ya maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya nyumba kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa. Kifaa hicho kina mahali pa kuwekea hela pamoja na bomba la kutiririshia maziwa kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya jengo kuna kibanda cha kuuzia maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazo tengenezwa kwa kutumia maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa pamoja na bidhaa zake.

Ndani ya jengo kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimechorwa ng’ombe wawili, wakiwa malishoni. Ng’ombe hao ni ng’ombe wa kutoa maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Nje ya kibanda cha kuuzia maziwa kuna gari ambayo imeegeshwa pamoja na kiti ambacho ni cha kukalia muhudumu wa maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa amesimama mwanaume mmoja anayeendelea kutoa huduma hapo; huku pembeni yake kukiwa na kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, ambacho kinatiririsha maziwa kupitia bomba baada ya hela kuwekwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kimewekwa ndani ya chumba kimoja ambapo kuna mahali pa kutiririshia maziwa na mahali pa kuwekea hela kwa ajili ya kununua hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji maziwa.

Mwanamke mmoja yuko ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa ameshika ndoo ya maziwa anamimina maziwa hayo kwenye jagi. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Katika eneo la nje ya duka kuna kibanda maalum cha kuuzia maziwa ambacho kina sehemu ya kuwekea fedha na sehemu ya kutiririshia maziwa kulingana na fedha iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa kuna mhudumu mmoja aliyevalia shati yenye rangi nyeupe amesimama humo, anaendelea kuwasubiri wateja waje kupatiwa huduma; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama huku akiwa anatazama kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kilichopo pembeni yake. Kifaa hiki kimeandikwa "milk ATM”. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya kibanda cha kufanyia biashara kuna vifaa maalumu vya kuuzia maziwa ambavyo vimewekwa tayari kwa kusubiria wateja kuja kununua maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna pikipiki imeegeshwa huku pembeni kukiwa na jengo ambalo lina kibanda cha kuuzia maziwa na wanaume watatu wapo wamesimama ndani humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ununuaji na uuzaji wa maziwa.

Wanaume wawili wamesimama katika kibanda cha kuuzia maziwa, wanaendelea kupata huduma hapo. Huku mwanamke mmoja akiwa ameketi anasubiria huduma hiyo pia. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya kibanda cha biashara kuna vifaa maalumu vya kuuzia maziwa ambavyo vimewekwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja, hii upatikanaja wahuduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kinachotumia umeme, kimewekwa ndani ya chumba, ambapo kimepakwa rangi nyeupe, bluu na nyeusi. Vilevile kimechorwa picha ya ng`ombe pamoja na mtoto anayekunywa maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Mwanaume aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu anaingia katika kibanda cha kuuzia maziwa kwa ajili ya kupata huduma hiyo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa katika mpangilio mzuri, vilevile kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa na bidhaa nyingine madukani.

Ndani ya kibanda cha biashara kuna kifaa maalum cha kuuzia maziwa kimewekwa. kifaa hicho kimechorwa picha ya ng'ombe wa maziwa anayekula majani pamoja na picha ya glasi ambayo imejazwa maziwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika sehemu ya nje ya nyumba, kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa. Kifaa hicho kina mahali pa kuwekea hela pamoja na mahali pa kutiririshia maziwa; Hii inaashiria upatiikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Ndani ya duka lililo na bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia maziwa kuna kifaa pia cha kuuzia maziwa ,hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa waziwa pamoja na bidhaa za maziwa .

Ndani ya kibanda cha uuzaji wa maziwa, kuna mwanamke ameketi huku akiwa amevalia barakoa, anasubiri wateja wake kununua maziwa kibandani hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi Kuna duka la kuuzia maziwa pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia maziwa. Duka hilo limebandikwa maziwa tofauti tofauti yanayo onyesha huduma zinazopatikana mahali hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa.

Ndani ya nyumba katika sehemu ya kulia chakula kuna vijana wawili wa kiume na kijana mmoja wa kike wameketi kwenye viti kuizunguka meza, huku mezani kukiwa na vikombe vya maziwa pamoja na majagi ya maziwa wanakunywa maziwa hayo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji maziwa.

Ndani ya chumba kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimepakwa rangi ya bluu, nyeusi na rangi nyeupe kikiwa na maandishi mbalimbali, hii inaashiria upatikanaji wa maziwa katika sehemu za duka.

Nje ya kibanda cha kufanyia biashara kumewekwa kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, kifaa hicho kimechorwa picha ya ng'ombe pamoja na picha ya mtoto anayekunywa maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevalia tisherti yenye rangi rangi ya bluu amesimama nje ya duka ambapo pamebandikwa mabango mbalimbali, bango moja linaonyesha picha ya mtoto anayekunywa maziwa pamoja na ng'ombe wa maziwa. Bango lingine limeandikwa "M PESA". Hii inaashiria utolewaji wa huduma mbalimbali dukani.

Kifaa cha kuuzia maziwa kilichotengenezwa kwa mfumo mzuri wa teknolojia, kina sehemu ya kuwekea hela pamoja na mahali pa kutiririshia maziwa kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Vijana wawili wamesimama katika kibanda cha kuuzia maziwa, huku mmoja akiwa ameshikilia kikombe kilicho na maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kifaa cha kuuzia maziwa kimewekwa. Kifaa hicho kina sehemu mbalimbali, sehemu ya kwanza ni ya kuwekea hela na sehemu ya pili ni ya kutiririshia maziwa, kulingana na hela iliyowekwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia sweta yupo ndani ya duka la bidhaa mbalimbali, mkononi mwake ameshika ndoo pamoja na jagi anachuja maziwa. Hii inashiria utolewaji wa huduma ya bidhaa mbalimbali na maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kifaa kimewekwa maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa, kifaa hicho kina mchoro wa picha ya mtoto aliyeshika glasi ya maziwa anakunywa; hii inaashiria hupatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuwaji wa maziwa.

Katika kibanda cha kufanyia biashara kuna mabango ambayo yanaonyesha ni sehemu ambayo yanauzwa, kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama dirishani anaendelea kupatiwa huduma. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama katika duka la kuuzia maziwa na bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia maziwa, anaendelea kuuza bidhaa hizo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zilizotengenezwa kwa kutumia maziwa.

Katika eneo la wazi kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa vikiwa na sehemu ya juu pamoja na sehemu ya chini ya kulala, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna samani za aina tofautitofauti zilizotengezwa vizuri na kwa ubora mkubwa, zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii inashiria upatakanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika ukumbi mmoja wa wazi uliotengenezwa maalumu cha ajili ya kuweka samani mbalimbali za majumbani zilizokwisha kutengenezwa. Kuna vijana ambao wanaendelea kusimamia mauzo ya samani hizo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa, kuna samani za aina tofauti tofauti zimehifadhiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizo zimewekwa vibango ambavyo vinaonyesha bei. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kumehifadhiwa samani mbalimbali ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizo ni nzuri na zina ubora wa hali ya juu, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia vyuma na vitanda vingine vimetengenezwa kwa kutumia mbao. Vitanda hivi vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuja wanaume wawili ambao wanaendelea kutengeneza viti vya kukaa wakati wa chakula. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya nyumba kubwa katika chumba cha kupumzikia na kula chakula, kuna samani mbalimbali zilizotengenezwa vizuri, samani hizo ni pamoja na masofa, viti vya kulia chakula na meza. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi maalumu wa kuuzia thamani za majumbani, kuna vitanda ambavyo vimewekwa magodoro, mito na mashuka juu yake tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji samani.

Katika ukumbi mkubwa kuna samani za aina mbalimbali ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizo ni pamoja na meza za viio, makabati na masofa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna samani mbalimbali za majumbani zilizotengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, kuna bidhaa kama vitanda pamoja na viti, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna samani mbalimbali ambazo zimekwisha tengenezwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa samani hizo ni pamoja na makochi meza na viti hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna: vitanda, masofa, viti pamoja na meza; ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa na mtu mmoja, yupo hapo anaendelea kusimamia uuzaji wa bidhaa hizo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna samani za aina mbalimbal, ambazo zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Samani hizo ni pamoja na masofa na makabati. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna samani mbalimbali za majumbani zilizotengenezwa. Moja wapo ikiwa ni kabati ambayo imetengenezwa kwa mbao pamoja na vyuma. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya utengenezaji na uuzaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna samani mbalimbali zilizotengenezwa vizuri ambazo zinavutia wateja. Samani hizo ni pamoja na: vitanda, viti, meza na makochi. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika ukumbi wa kihifadhia thamani zilizotengenezwa tayari kwa kuuza kuna kuna mwanamume mmoja ambaye anaelewana na mteja aliyekuja kununua samani hapo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa thamani nyumbani na maofisini.

Katika eneo la wazi, kuna wanaume wawili ambao wanaendelea kutengeneza vitanda. Vitanda hivyo vina sehemu ya juu na ya chini vya kulala. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Samani mbalimbali za majumbani na ofisini zimewekwa katika ukumbi mmoja. Samani hizo ni pamoja na vitanda, makochi na viti. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya ukumbi wa kuuzia samani mbalimbali kuna vitanda viwili vyenye rangi nyeupe huku kimoja kikiwa kimewekwa godoro vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika ukumbi mkubwa kuna wanaume wawili, ambao wamesimama huku mbele yao kukiwa na samani mbalimbali, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya nyumba kuna samani mbalimbali ambazo zimewekwa samani hizo ni pamoja na makochi, meza na makabati hii inaaashiria utoaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika kibanda kikubwa cha wazi, kuna samani mbalimbali ambazo zimekwisha tengenezwa tayari kwa ajili ya kumhuzia wateja. Samani hizo ni pamoja na vitanda, masofa, na mito. Hii inaashiria utoaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa, kuna samani mbalimbali ambazo zimewekwa kwaajili ya kuuzwa. Samani hizo ni kama vile vitanda, viti, makochi pamoja na meza. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika ukumbi wa kuwekea samani zilizotengenezwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna viti pamoja na meza za vyakula zimetengenezwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi maalum wa kuhifadhia samani mbalimbali kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa vikiwa vimeekwa magodoro pamoja na mito juu yake hii, inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi wa kuuzia samani kuna viti pamoja na meza za ofisini zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za ofisini na majumbani.

Katika ukumbi mkubwa unasamani za aina tofautitofauti zimewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kuuzia samani, kuna: makochi, meza pamoja na viti vya kukaa wakati wa chakula vinauzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna samani mbalimbali zilizotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu. Samani hizo ni pamoja na masofa, viti vya kulia chakula, viti vya ofisini pamoja na meza. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani na ofisini.

Katika eneo la wazi lililopembezoni mwa barabara kuna samani ambazo zimetengenezwa ni viti pamoja na meza ya chakula, hii inaashiria upatikajia wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Mwanaume mmoja ameketi katika kitabda moja wapo ya vitanda ambavyo amevitengeneza. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa vitanda.

Katika ukumbi wa wazi maalumu kwa ajili ya kutengenezea na kuhifadhi samani, kuna viti vya kulia chakula pamoja na meza vimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya ukumbi wa kutengenezea samani kuna meza ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao, meza hii haijapakwa rangi bado. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi wa wazi amesimama mwanaume mmoja; ambaye ameweka kifaa cha kupimia urefu shingoni, huku mkononi akiwa ameshikilia nyundo. Anatengeneza mbao za kutengenezea samani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika eneo la wazi kuna wanawake wawili wanafanya kazi huku mwanamke mmoja akiwa ameshika msumeno anakata mbao mojawapo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya utengenezaji wa thamani za majumbani.

Wanaume wawili waliovalia mavazi maalumu wapo ndani ya kibanda cha wazi, wanafanya shughuli ya kutengeneza mbao kwa ajili ya utengenezaji wa samani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununaji wa samani za majumbani.

Mwanamke mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi ya njano, anaendeea kuweka vizuri samani ambazo zipo ndani ya ukumbi kwa ajili ya kuonyesha wateja wanaokuja kununua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi lilipo pembezoni mwa barabara ambapo magari yanaendelea kupita, kuna samani ambazo zimewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika ukumbi mkubwa kuna samani mbalimbali, ambazo zimetengenezwa vizuri, samani hizo ni kama vile vitanda, makochi pamoja na meza, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa vifaa vya majumbani.

Ndani ya ukumbi maalum kwa ajili ya kuwekwa samani mbalimbali zilizotengenezwa za majumbani kuna makochi, meza pamoja na viti ambavyo vipo tayari kuuzwa. hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika ukumbi wa kuhifadhia samani mbalimbali, kuna samani ambazo zimetengenezwa vizuri na kuwekwa tayari kwa ajili ya kununuliwa. Samani hizo ni pamoja na masofa na viti ambavyo vimepambwa vizuri. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya chumba maalumu cha kuhifadhia samani zilizokwisha kutengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kuna meza, kuna makochi pamoja na thamani zingine. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna samani mbalimbali ambazo zimewekwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Zimewekwa kwa mpangilio mzuri ili kumvutia mteja, hii inaashiria upatikanajia wa huduma wa uuzaji na ununuaji wa samani mbalimbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kuuzia samani za majumbani, zimepangiliwa samani hizo kwa mpangilio mzuri ili kuweza kuwavutia wateja. Samani hizo ni pamoja na: masofa, viti vya chakula, meza, mazulia na makabati. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa samani.

Katika eneo la wazi lililo pembezoni mwa barabara kuna samani mbalimbali ambazo zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizo ni pamoja na viti vya kukalia wakati wa chakula pamoja na meza za vyakula, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji samani.

Ndani ya kibanda cha wazi, kuna wanaume wawili ambao wanaendelea kutengeneza mbao, kwa ajili ya kutengenezea samani mbalimbali za majumbani. Hii inaashiria upatikanaji na uuzaji wa samani za majumbani.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi malamu anakifaa ambapo anaendelea kutengeneza mbao kwajili ya kutengenezea samani, huku pembeni kukiwa na wanaume pamoja na mwanawake ambao wamefika mahali hapo ili kununua samani mbalimbali. Hii inahashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo la wazi lililozungukwa na maua, kuna samani mbalimbali ambazo zimetengenezwa. Samani hizo ni vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na mbao. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya ukumbi wa kuhifadhia samani zilizokwisha tengenezwa, kuna samani za aina mbalimbali ambazo zimo, samani hizo Ni pamoja na meza, masofa pamoja na viti vimesubiri wateja kwaajili ya kununuliwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wasamani.

Katika eneo la wazi, ameketi kijana mmoja kwenye sofa ambazo zinauzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani mbalimbali.

Ndani ya kibanda, kuna mwanaume mmoja pamoja na wanawake ambao wanafanya shughuli ya kutengeneza mbao. Mbao hizi ni maalumu kwa ajili ya utengenezaji wa samani mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani na ofisini.

Ndani ya ukumbi maalum, kuna bidhaa mbalimbali kama vile makochi pamoja na meza, zimewekwa kwaajili ya kutangazwa ili ziuzwe. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuzi wa samani.

Katika eneo la wazi maalumu kwa utengenezaji wa samani za majumbani, kuna meza ambayo inaendelea kutengenezwa hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya ukumbi maalumu wa kuwekea samani ambazo zimekwisha tengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kuna viti viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao viko tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika eneo lililo pembezoni mwa barabara kuna vitanda ambavyo vimekwisha kutengeneza tayari kwa ajili ya kuuzwa. Vitanda vina sehemu ya juu na sehemu ya chini ya kulalia, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa samani za majumbani.

Katika eneo la wazi kuna meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Ndani ya chumba cha kuhifadhia samani zilizotengenezwa, kuna masofa yaliyotengenezwa vizuri, mengine yakiwa na rangi nyekundu, nyeupe pamoja na rangi ya kijivu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya ukumbi mkubwa wakufanyia biashara kuna bidhaa mbalimbali, zikiwamo samani za majumbani kama vile makochi na magodoro hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika ukumbi wa kufanyia biashara, kuna samani mbalimbali ambazo zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, na mwanaume mmoja ameketi kwenye sofa akisubiria wateja wafike mahali hapo kununua bidhaa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Katika sehemu maalumu ya kuwekea samani zilizotengenezwa kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na mbao hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya nyumba kuna kitanda ambacho kimewekwa godoro huku juu ya godoro hilo kukiwa na shuka tofauti tofauti hii inaashiria utolewaji wa huduma za uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Ndani ya nyumba katika sehemu ya kulia chakula kuna samani mbalimbali ambazo zimepangiliwa vizuri; samani hizo ni pamoja na: meza, viti na kabati. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika eneo la wazi kuna samani mbalimbali za majumbani zimetengenezwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Samani hizo ni kama vile makabati, makochi pamoja na meza. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uzwaji wa samani.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliopangiliwa vizuri kuna samani mbalimbali ambazo zimekwisha tengenezwa tayari kwa kuuzwa. Samani hizo ni pamoja na vitanda, masofa, mito na meza. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Katika ukumbi mkubwa wa wazi kuna samani mbalimbali za majumbani ambazo zimetengenezwa kuna samani kama vile makochi pamoja na viti vya chakula. hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa samani za majumbani.

Wanaume watatu, wamesimama nje ya sehemu ya mapokezi, huku mmoja akiendelea kuhudumiwa hapo. Na wengine wawili wamesubiria, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya haloteli.

Wahudumu wawili wa kike waliovalia sare wamesimama katika sehemu ya mapokezi, wakimuhudumia mwanamke mmoja aliyesimama hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za hotelini.

Katika sehemu ya mapokezi amesimama msichana mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi. Anasubiria wateja waje ili awapatie huduma wanayohitaji. Hii inaashiria utolewaji wa huduma katika hoteli.

Ndani ya chumba kikubwa kilichopangiliwa vizuri kuna kitanda kilichotandikwa kwa mpangilio mzuri huku pembeni yake kukiwa na meza pamoja na kiti, hii inaashiria upatikanaji wa huduma za hotelini.

Katika ukumbi wa wazi uliopangiliwa vizuri mwanaume mmoja ameketi katika kiti cha juu, huku akiwa ametazamana dirishani na muuzaji wa vinywaji anakunywa vinywaji hivyo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za hoteli.

Ndani ya ukumbi mkubwa ambao umepangiwa vizuri, kuna taa zinazowaka. Huku kukiwa na viti vya kutoniitia pamoja na viti vya kulia chakula, hii inaashiria utolewaji wa huduma za hotelini.

Wanaume na wanawake wamekaa huku wakiendelea kupata chakula, na wengine wamesimama wakiwa tayari wamemaliza kula. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za hotelini.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye viti, wakiwa wanaendelea kupata chakula. Huku wengine wakiwa wanaingia kwa ajili ya kupata chakula. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za hotelini.

Wanawake wawili wamesimama katika sehemu ya mapokezi wakiwa wamevalia sare, wanaendelea kuhudumia wateja mbalimbali wanaofika hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za hotelini

Wanawake pamoja na wanaume wameketi huku wakiwa wamezunguka meza. Juu ya meza hizo, kuna vyakula mbalimbali pamoja na vinywaji. Hii inaashiria utolewaji wa huduma hotelini.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliopangiliwa vizuri kuna viti pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula, mwanamke mmoja amemaliza kupata chakula anaondoka na watoto wake wawili wa kiume; hii inaashiria utolewaji wa huduma hotelini.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyekundu na rangi nyeupe, amekaa katika sehemu ya mapokezi akimsikiliza mwanaume mmoja, aliyefika kuhudumiwa pale. Hii inaashiria utolewaji wa huduma hotelini.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliopangiliwa na kupambwa vizuri. Kuna viti ambavyo vimepangiliwa vizuri pamoja na meza, hii inaashiria upatikanaji wa huduma za hotelini.

Ndani ya soko kubwa la wazo lililosheheni bidhaa mbalimbali ikiwamo matunda, mbogamboga za majani pamoja na bidhaa nyingine. Kuna wanawake na wanaume ambao wanazunguka huku na kule kwa ajili ya kununua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji ni bidhaa mbalimbali.

Ndani ya soko kubwa, kuna bidhaa za aina mbalimbali, bidhaa hizo ni pamoja na mbogamboga, nyanya, matunda, na bidhaa nyinginezo. Wanaume na wanawake wanaendelea kununua bidhaa hizo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kubwa lililo na bidhaa zilizopangiliwa vizuri kuna wanaume pamoja na wanawake ambao wanaendelea kuuza bidhaa zao, bidhaa hizo ni pamoja na mboga za majani, nyanya, vitunguu na viungo mbalimbali vya vyakula. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka lenye bidhaa mbali mbali, kuna mwanamke mmoja ambaye ameketu kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaofika hapo. Hii inaaahiria huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, ikiwemo nafaka zilizowekwa kwenye magunia. Huku juu ya magunia hayo, kukiwa na vikaratasi vinavyoonyesha bei ya nafaka hizo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko la wazi lililo sheheni bidhaa mbalimbali zikiwamo: nyanya, vitunguu, karoti, kabichi, mchicha. Kuna wauzaji wanaume na wanawake wanoendelea kuwauzia wateja waliopo sokoni hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika eneo la wazi kuna soko kubwa la uuzaji wa vifaa vya chuma vifaa hivyo ni pamoja na masanduku, masufuria, majiko na vifaa maalumu vya kupikia maandazi. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za urembo wa wanawake, kuna wanawake wawili wanauza dukani humo hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Katika eneo la wazi kuna soko la nyanya ambapo wanawake wamekaa huku wengine wakiwa na watoto wao wanasubiri wateja waje kununua hapo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma wa uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katikati ya soko la wazi, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa. Bidhaa hizo ni pamoja na nafaka, ambazo zimewekwa kwenye magunia tayari kwa ajili ya kuuzwa. Wateja, pamoja na wauzaji, wapo hapa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kuna mwanamke mmoja ameketi huku akiwa anauza nyanya, anaendelea kumhudumia mteja mmoja aliyefika hapo kwa ajili ya kununua bidhaa hizo. Hii inaashiria upatikanaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Nsani ya duka kuna mwanaume mmoja ameketi, huku akiwa anabonyeza kompyuta iliyopo mezani hapo, na duka hilo linabidhaa mbalimbali za umeme ikiwa ni pamoja na taa za umeme. Hii inahashiria upatikanaji ya bidhaa ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Katika eneo la wazi kuna soko la nyanya, ambapo wanaume na wanawake wanafika mahali hapo, ili kununua nyanya. Na mwanamke mmoja anapima nyanya za mteja, kwenye rambo zilizo kwisha nunuliwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Wanawake wawili wapo ndani ya duka la nguo, wanachagua nguo zilizotundikwa pamoja na nguo zilizowekwa mezani hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa nguo madukani.

Wanawake watu wazima wameketi, huku wengine wakiwa wamesimama wanaendelea kutengeneza bidhaa zao ambazo ni nyanya vitunguu na mbogamboga katika soko la wazi, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko la kuuzia nguo kuna wanaume na wanawake ambao wanazunguka huku na kule wakiwa wameshika mifuko mkononi mwao wanatafuta bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Mwanamke muuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa pamoja na; mbogamboga, nyanya, na matunda anampatia mteja wake fungu la mbogamboga ambalo amekuja kununua hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Wanawake watu wazima wameketi wakiwa wanauza nyanya, vitunguu na mboga za majani hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za vyakula sokoni.

Ndani ya soko la matunda yaliyopangiliwa vizuri kuna wasichana wawili wamevalia barakoa. Huku wakiendelea kupangilia vizuri matunda na kuyaweka katika hali ya usafi. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali sokoni.

Katika soko la wazi kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye meza. Bidhaa hizo ni pamoja na mbogamboga za majani na nafaka mbalimbali na watu wamefika mahali hapo kwa ajili ya kujinunulia mahitaji yao. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko la wazi kuna wanaume na wanawake waliobebelea mifuko huku wengine wakiendelea kununua bidhaa mbalimbali zinazouzwa hapo, kuna matunda ya kila aina. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika eneo la wazi, mwanamke mmoja anayeuza kibanda cha mbogamboga za majani pamoja na matunda, anampatia mfuko ulio na mboga, mwanamke aliyenunua mahali hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali maalumu kwa wanaume bidhaa hizo ni pamoja na mikanda ya kuvalia suruali pamoja na viatu aina ya sendo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Katika eneo la soko, kuna mwanamke mmoja ambaye anapangilia nyanya zake anazoziuza; kwa kila fungu la nyanya ameandika bei katika kikaratasi, huku pembeni kukiwa na nguo zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma mbalimbali sokoni.

Katika soko la wazi kuna Mwanamke mmoja amesimama akiwa kwenye meza ya bidhaa zake bidhaa zinazo onekana mezani hapo, pamoja na karoti na ndizi; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko la zlwazi kuna wanaume na wanawake ambao wananunua bidhaa mbalimbali hapo. Bidhaa zilizopo ni pamoja na matunda na mbogamboga za majani; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Wanaume na wanawake wapo katika soko la wazi, wanaendelea kuuza mbogamboga, nyanya, pamoja na vitunguu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa sokoni.

Wanawake na wanaume wameketi wakiwa wanaendelea kuuza bidhaa zao sokoni. Bidhaa zinazoonekana ni pamoja na: njegere, maharage, nyanya, pilipili na vitunguu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko la wazi kuna wanawake waliovalia barakoa, wanaendelea kuweka bidhaa zao vizuri. Bidhaa ambazo zinapatikana hapo ni pamoja na viazi mviringo; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko la mbogamboga, kuna wanaume na wanawake ambao wanauza bidhaa mbalimbali na mwanaume mmoja ameshikilia mboga za majani, zilizo na rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuwaji wa mboga sokoni.

Katika eneo la wazi kuna mwanamke aliyesimama akimuhudumia mwanaume mmoja, aliyenunua bidhaa kutoka kwa mwanamke huyo. Bidhaa hizo ni kama vile nyanya, pilipili, hoho na mboga za majani. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa bidhaa zilizo sokoni.

Ndani ya soko kubwa la nafaka kuna mwanamke, ambaye ameshika gunia moja la nafaka za mchele anaendelea kuuza kwa mteja aliyesimama. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kuna wanaume na wanawake, ambao wanatembea huku na kule kwa ajili ya kuchagua bidhaa mbalimbali. Soko hilo ni maalum kwa ajili ya vyombo vya chakula. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya kijani amesimama katika kibanda chake cha matunda ambapo amepangilia matunda yake kwenye meza vizuri, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuliwaji wa bidhaa sokoni.

Wanawake na wanaume wanatembea huku na kule kwa ajili ya kutafuta bidhaa mbalimbali zilizopo kwenye soko hilo, huku mwanamke mmoja anaendelea kupangilia bidhaa zake. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Wanawake, wanaume na watoto wanaharakati mbalimbali za kununua bidhaa ambazo kila mmoja anataka. Kuna wengine wananunua matunda na wengine wanatembea huko na kule. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko la wazi, wameketi wanaume na wanawake huku wengine wakiwa wamesimama; wanaendelea kuuza bidhaa mbalimbali ambazo zipo juu ya meza. Bidhaa hizo ni pamoja na matunda, mbogamboga, nyanya na vitunguu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kubwa la viungo mbalimbali vya vyakula kuna makopo ambayo yametiwa viungo hivyo kuna viungo kama vile vya pilau pamoja na viungo vingine, hii inaashiria ununuaji na uuzaji wa bidhaa sokoni.

Wanaume na wananwake, wanachagua bidhaa mbalimbali sokoni. Bidhaa zilizopo ni pamoja na pochi za wanawake, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kuna watu mbalimbali wanaendelea kufanya manunuzi ya bidhaa wanazohitaji, na wanawake wawili wanaonekana wakichagua mafungu ya nyanya hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka kubwa kuna mazulia mengi yenye rangi rofautitofauti yanauzwa. Hii inaashiria utoaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika soko kubwa lililo jaa bidhaa mbalimbali, kuna mwanaume mmoja anaendelea kumhudumia mwanamke aliyefika mahali hapo, kwa ajili ya kununua bidhaa. Bidhaa zinazoonekana hapo ni pamoja na nyanya, karoti, pilipili hoho, maharage mabichi na nyanya chungu. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji bidhaa sokoni.

Ndani ya soko kubwa kuna bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na magauni, vitambaa, na vikapu ambavyo vimetengenezwa kiutamaduni. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Mwanaume mmoja amekaa akiwa anasoma gazeti huku pembeni kukiwa na biashara anayouza kuna bidhaa kama nyanya, mboga za majani, vitunguu na matunda. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji bidhaa sokoni.

Ndani ya duka kubwa kuna wanawake ambao wanaendelea kuzunguka kutafuta bidhaa mbalimbali za kununua. Wanawake hao wamebeba mikoba mikononi mwao, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Katika soko lililopo sehemu ya wazi, kuna mwanamke mmoja ambaye anamhudumia mwanamke mwingine nyanya. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Mwanaume mfanyabiashara wa vitunguu, ameweka vitunguu vyake kwenye ndoo kubwa pamoja na ndoo ndogo, tayari kwa ajili ya kuuza. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Mwanamke mmoja anauza bidhaa zake katika sehemu ya nje ambapo amezipanga katika meza, bidhaa hizo ni pamoja na pilipili hoho, nyanya vitunguu, matango pamoja na ndizi, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa bidhaa za vyakula.

Ndani ya soko kubwa wanawake na wanaume wanapishana huko na kule kwajili ya kununua bidhaa mbalimbali wengine wamebeba mikoba, huku wengine wakiwa wamebeba mifuko. Hii inaashiria kuwa upatikajia wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Katika soko kubwa la uuzaji wa: nyanya, vitunguu na mbogamboga; kuna wanawake ambao wanaendelea kuuza na kupangilia bidhaa zao ili zionekane vizuri. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Katika eneo la wazi kuna soko ambapo wanawake na wanaume wanaofika hapo ili kupata huduma, bidhaa zinazouzwa ni pamoja na: mihogo, nyanya, matunda na bidhaa nyingine. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Kifaa maalum cha kielektroniki cha kutelea pesa, linatoa maelekezo mbalimbali kwa wateja wake ya kupata mkopo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za kifedha.

Kifaa maalum cha kieletroniki kwaajili ya kutoa pesa ambacho ni chakampuni ya M -pesa, kina maelekezo mbalimbali ambayo yanamuelekeza mteja namna ya kutoa pesa, hii inaashiria utoaji wa huduma za pesa.

Mtu mmoja ameshikilia simu ambapo katika ukurasa huu, kuna ujumbe ambao unaonyesha au kumpatia taarifa kuwa ametoa kiasi fulani cha pesa benki. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya utoaji fedha kwa njia ya simu.

Mtu mmoja aliye ndani ya kibanda cha kutoa huduma za kifedha, kilichoandikwa mabango yaliyoandikwa ''M-pesa'', anabonyeza simu yake kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja. Hii inaashiria utoalewaji wa huduma za kifedha kupitia simu.

Kiganja cha mkono kimeshikilia simu ambapo kwenye ukurasa wa simu hiyo unaonyesha namna ya upatikanaji wa huduma mbalimbali za "M-PESA". Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za utoaji wa fedha kupitia simu za mkononi.

Katika eneo la wazi kuna vibanda vingi ambavyo viko pembezoni mwa barabara. Kibanda moja wapo kina bango ambalo limeandikwa "M-PESA", yaani maalumu kwa ajili ya kufanya miamala ya kifedha. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za kipesa.

Katika ukurasa wa simu uliofunguliwa unaonyesha hatua mbalimbali za namna ya kufanya malipo. Kuna kulipia kwa kadi vilevile kuna kulipia kwa "M-Pesa". Hii inaashiria utolewaji wa huduma za fedha kupitia simu.

Mwanamke mmoja ameshikilia kadi ya benki pamoja na kifaa cha kieletroniki cha kuwekea kadi hiyo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za pesa mkononi.

Katika eneo la wazi kuna nyumba kubwa nzuri na yakupendeza ambapo pembeni yake kuna bustani nzuri ya maua na mwanaume mmoja amesimama hapo, hii inaashiria utolewaji wa huduma uuzaji na ununuaji wa mali isiyohamishika.

Katika sehemu ya wazi kuna nyumba iliyopakwa rangi nyeupe na kuezekwa kwa paa lenye rangi nyekundu, huku pembeni kukiwa kumepandwa maua; nyumba hiyo ipo tayari kwa kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali isiyohamishika.

Katika eneo la wazi lenye manzali tulivu, kuna majengo makubwa ambayo yamejengwa kwa mtindo wa dhurufti. Huku pembeni yake kukiwa na bustani za maua pamoja na miti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali zisizohamishika, yaani nyumba.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na utulivu, kuna nyumba nzuri mpya ambayo imejengwa na kuezekwa kwa paa lenye rangi nyekundu, nyumba hii ipo tayari kwa kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya unuunuaji na uuzaji wa mali isiyohamishika.

Katikaeneo la wazi una majengo marefu mawili ya ghorofa majengo hayo, ni tayari kwa ajili ya hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali zisizohamishika.

Katika eneo la wazi la nyumba kubwa aina ya ghorofa iliyopakwa rangi tofautitofauti, getini ina bango ambalo linaonyesha nyumba hiyo inauzwa hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali zisizo hamishika.

Muhudumu mmoja wa kiume, amesimama akimuelekeza mwanamke mmoja, ambaye amefika hapo kwa ajili ya kutafuta nyumba ya kununua. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa mali zisizohamishika kama vile nyumba.

Katika eneo la wazi kuna nyumba moja kubwa, iliyojengwa vizuri na kwa ubora wa hali ya juu. Nyumba hii ipo tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali zisizo hamishika.

Katika eneo kubwa la wazi kuna majumba makubwa aina ya gorofa yamejengwa huku mengine yakiendelea kujengwa, majumba haya ni maalumu kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali zisizohamishika.

Katika eneo la wazi kuna nyumba iliyoezekwa na kuwekwa madirisha ya vioo katika ukuta wa nyumba hiyo kuna bango limewekwa, ikionyesha nyumba hiyo iko tayari kwa kuuzwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa mali zisizohamishika.

Katika eneo la wazi, lenye mandhari nzuri na ya kuvutia na lililo pembeni mwa barabara, kuna nyumba nyingi kubwa ambazo zimejengwa vizuri. Nyumba hizi ni tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaoihitaji. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa mali ziisizohamishika.

Katika eneno lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mtindo mpya, na nyingine zinaendelea kujengwa ambazo ni maalum kwa ajili ya kuuzwa hii inaashiria uuzaji na ununuaji wa bidhaa zisizo hamishika.

Katika duka lenye mpangilio mzuri kuna bidhaa ambazo zimewekwa kwenye makabati ya vioo, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali za jinsia ya kiume, ambazo zimetundikwa hapo. Nguo hizo ni pamoja na suruali, mashati, majezi, makoti pamoja na mabegi. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna nguo za watoto ambazo zimetundikwa nguo hizo ni pamoja na magauni, suruali na viatu. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka la nguo za kiume kuna nguo zilizowekwa chini huku nyingine zikiwa zimetundikwa juu, nguo hizo ni pamoja na shati, suruhari na makoti. Hii inaashiria utatikanaji ya huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, kuna nguo za wanaume ambazo zinauzwa. Nguo hizo zimetundikwa vizuri ili wateja wafikapo waweze kuvutiwa nguo hizo ni za aina ya suti; hii inashiri utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa tayari kwaajili ya kuuzwa, huku juu kukiwa na camera ambayo imewekwa kwaajili ya kuchukua matukio kila siku. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka la nguo kuna mashati pamoja na suruali, huku juu ya meza kukiwa na bango linaloonyesha punguzo la bei ya asilimia hamsini na tano kwa kila nguo;,hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa nguo madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa tayari kwa ajili ya kuuzwa bidhaa hizo ni pamoja na magauni ya wanawake, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kubwa ,kuna viatu vya aina mbalimbali, ambavyo vimepangilwa kwenye shelfu, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya kuuza na kununua bidhaa katika duka hilo.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna nguo mbalimbali za wanaume ambazo zimetundikwa juu, nguo hizo ni pamoja na mashati zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za wanawake zimepangwa kwenye mashelfu huku bidhaa nyingine zikiwa zimevalishwa kwenye midoli bidhaa hizo ni pamoja na cheni, kofia, blauzi na viatu. hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna mashati mabayo yamepangwa vizuri na kutundikwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Wahudumu waliovalia mavazi ya rangi nyeusi na njano wanaendelea kuhudumia wateja ambao wanakunywa vinywaji vya aina tofauti tofauti. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuwaji wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa katika makabati ya vioo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Wanaume na wanawake wanazunguka huku na huko ndani ya duka, kwa ajili ya kujitafutia bidhaa mbalimbali, bidhaa moja wapo zinazoonekana ni pamoja na viatu na mikoba na mabegi. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuwaji wa bidhaa madukani.

ndani ya duka kubwa kuna viatu vya wanaume vinauzwa viatu hivi vina rangi nyeusi pamoja na pamoja na rangi ya ngozi, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa viatu madukani.

Wanaume na wanawake wanachagua bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa dukani humo. Bidhaa hizo zinazouzwa ni pamoja na mikoba na viatu, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa madukani.

Wanawake na wanaume huku wengi wakiwa wameshirikia matoroli ya kuwekea bidhaa, wapo dukani wakinunua bidhaa mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali za jinsia ya kike ambazo zinauzwa, huku nyingine zikiwa zimevalishwa midoli. Nguo hizo ni pamoja na gauni na blauzi, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kuna nguo za watoto ambazo zimetundikwa vizuri ili kuwavutia wateja vilevile kuna bango ambalo linaonyesha hizo nguo ni za watoto wakike kwanzia mwaka mmoja hadi miaka saba, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya wauuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kwa ajili ya urembo wa wanawake bidhaa hizo ni pamoja na pochi, vibanio vya nywele, hereni na cheni. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya soko kubwa la viatu vya kiume, kuna wanaume ambao wanazunguka huku na kule kuchagua viatu kwa ajili ya kuvaa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna vifaa mbalimbali vya urembo kwa ajili ya wanawake, vifaa hivyo ni pamoja na cheni, hereni, miwani, kofia, viatu na mikoba, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna nguo za kiume ambazo zinauzwa, nguo hizo ni pamoja na; suruali matisheti mashati na makoti. Kuna mabango ambayo yameandikwa punguzo la nguo kwa asilimia arobaini, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa lililo na mpangilio mzuri Kuna nguo za kuime ambazo zinauzwa, nguo hizo ni pamoja na mashati, makoti na suruali. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna nguo za kike zimepangiliwa vizuri, kuna gauni, blauzi pamoja na suruali. Ukutani kuna picha ya mwanamke aliyechorwa akiwa amevaa gauni lenye rangi ya njano, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji na uuzaji wa nguo madukani.

Ndani ya duka kuna nguo za kiume ambazo zimepangiliwa kwa namna ya kupendeza na kuvutia. Nguo hizo ni pamoja na makoti, mashati na suruali, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji, na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna nguo za wanaume ambazo zinauzwa, zimepangiliwa vizuri kwaajili ya kuvutia wateja. Vilevile kuna bango moja ambalo limeandikwa punguzo la nguo kwa asilimia arobaini. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna nguo za kiume ambazo zimepangiliwa vizuri katika kabati, tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wapo ndani ya duka, wamesimama wanaendelea kushauriana bidhaa ambazo wanatakiwa kununua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali dukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vya watoto, ambavyo vimepangiliwa vizuri na vinaonekana kwa muonekano wa kuvutia wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma wa uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna nguo mbalimbali za watoto, ambazo zimetundikwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Mwanamke aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, yupo ndani ya duka anaendelea kuchagua bidhaa. Ameshika bidhaa mkononi anaitazama kwa makini, huku mbele yake kukiwa na toroli la kuwekea bidhaa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na juisi, zimepangiliwa kwenye mashelvu kwenye mpangilio mzuri. Kuna safu zenye bidhaa za juisi za boksi, kuna safu nyingine ina bidhaa za juisi za kopo, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililopangiwa vizuri. Kuna viroba vya nafaka mbalimbali ambazo zinauzwa, huku kila kiroba kikiwa na bei zake. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelfu, na mtu mmoja aliye na toroli anapita akiendelea kuchagua bidhaa kwa ajili ya kununua; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye shelfu. Bidhaa hizo ni pamoja na mikate. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa lenye mandhari nzuri na ya kuvutia kuna bidhaa mbalimbali yakiwemo mafuta ya kupikia ambayo yamepangwa kwenye mashelfu, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Katika duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelfu kuna mwanamke mmoja aliyeshika bidhaa mojawapo tayari kwa ajili ya kununua, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Mwanaume mmoja amesimama huku akiwa ameshika toroli maalum la kuweka bidhaa ambazo amenunua, anaendelea kuchagua bidhaa mbalimbali dukani humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Wanawake wawili, wapo ndani ya duka wakishirikiana kuchagua bidhaa mbalimbali dukani humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka maalumu kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelfu kwa ajili ya kuwazuia wateja, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa zilizopangwa kwenye shelfu, bidhaa hizo ni pamoja na chupa za pombe kali, hii inaashiria ni utolewaji ya huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Ndani ya duka lililo na bidhaa mbalimbali kuna mwanamke mmoja aliyesimama akiwa anaendelea kuchagua bidhaa katika duka hilo, hii inaashiria utoalewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kubwa la vyombo vya kulia chakula, kuna mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wanaendelea kuchagua vyombo kwaajili ya matumizi ya nyumbani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya soko kubwa na la kisasa la uuzaji wa mbogamboga, matunda na viungo vya vyakula; kumepangiloiwa vizuri huku biashara ikiendelea ya kuuza bidhaa hizo. Hii inaashiria utolewaji na uuzaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa vizuri katika mashelfu. Na mtu mmoja ameketi huku akiwa ameweka kinywaji mezani anaendelea kunywa hapo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa adui zao madukani.

Ndani ya soko kubwa kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo: vyakula, matunda, viuongo mbalimbali vya chakula. Vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kwenye mashelfu. Bidhaa hizo zinavutia wateja; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali za vyakula; ambazo zimefungashwa vizuri katika karatasi, na kupangwa kwenye shelvu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na wanunuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililo na mpangilio mzuri, kuna watu ambao wanaendelea kununua bidhaa humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Wanaume na wanawake waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti, huku wakiwa wameshika mifuko mikononi mwao, wapo ndani ya duka kubwa wanachagua bidhaa wanazozitaka. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya duka wengine wanaendelea kununua bidhaa na wengine wanalipia bidhaa walizokwisha nunua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelfu tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Katika eneo la wazi, kuna milango miwili ya maduka ambayo imefunguliwa, huku ndani zikionekana bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Ndani ya duka kuna wanaume na wanawake wanaendelea kuchagua bidhaa kwa ajili ya kununua bidhaa, ambazo zinaonekana ni pamoja na viti na vifaa vya michezo yaani baiskeli na mipira, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka la bidhaa za aina tofauti tofauti vile vile kuna mabango yanayoelekeza upande wa bidhaa za wanawake na upande wa bidhaa za wanaume; hii inaashiria utolewaji wa huduma bora za bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, lenye mpangilio mzuri kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye shelvu. Kwa ajili ya kurahisisha na kuvutia wateja wanapo chagua bidhaa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa lililopangiliwa vizuri kuna bidhaa mbalimbali zinauzwa humo; bidhaa hizo ni kama vile miswaki, pamoja na dawa za aina tofauti tofauti za meno. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za dukani.

Ndani ya duka kubwa lililo na mpangilio mzuri unaohudumu wawili. Ambao wanaendelea kuhudumia na wateja wengine wanaoendelea kuchagua bidhaa mbali mbali humo. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa. Bidhaa hizo ni bidhaa za kufanyia usafi ikiwemo sabuni za aina tofauti tofauti pamona na mifagio ya aina tofauti tofauti. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wanaume ikiwa ni pamoja na viatu, kuna wanaume ambao wanaendelea kufanya manunuzi dukani humo; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lililo na mpangilio maalumu kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa za vyakula vimepangiliwa vizuri kwenye mashelfu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa, kuna wanaume na wanawake wanaozunguka kutafuta bidhaa mbalimbali, na mwanaume mmoja amesimama pembeni, akiwa amevalia barakoa, anachunguza kwa umakini bidhaa ya kununua. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la viatu kuna aina mbalimbali za viatu vimepangiliwa humo. Kuna viatu kama vile ndala, sendo pamoja na raba. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa viatu madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa nyingi za vinywaji, ambazo zimepangiliwa vizuri kwenye mashelfu. Bidhaa hizo ni pamoja na juisi, kuna juisi za kopo pamoja na juisi za boksi. Hii inaashiria utolewaji wa uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Katika duka kubwa kuna bidhaa za aina mbalimbali bidhaa hizo ni kama vile matunda, nafaka, unga wa lishe, chumvi na korosho hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangiliwa katika mashelfu na mwanamke mmoja ameshika bidhaa mojawapo mkononi tayari kwa ajili ya kuinunua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna mboga mboga pamoja na matunda ambayo yamepangiliwa vizuri kwenye shelfu na mwanamke mmoja amesimama hapo akiwa amebeba mkoba begani mwake, anaendelea kuchagua kwa ajili ya kununua; hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.